Kundi la watoto wa shule, wakiwa wamevalia sare, wanashiriki katika shughuli ya kusafisha mazingira, wamekusanyika kwenye eneo lenye ardhi ya vumbi, wakiondoa takataka na matawi.

Ni mwalimu, na mwanafunzi wakiwa darasani, mwanafunzi anaonekana akijaribu kuandika kitu kwenye ubao mweusi, huku mwalimu akisimamia kwa karibu. Kwenye ubao kuna maneno yalioandikwa yakiwemo Portuguese .

Kuna mwanamume, mwenye tabasamu na miwani ameketi kwenye meza nyeupe, akitumia kompyuta ndogo ya rangi ya fedha. Amevalia shati la mikono mirefu lenye rangi nyeusi au kijani iliyokolea juu ya fulana nyeupe.

Ni mwanafunzi mdogo labda mtoto akitumia kompyuta ndogo kwa ajili ya kujifunza au kufanya kazi zake za shule. Mwanafunzi huyo amekaa kwenye meza na kwenye skrini ya kompyuta hiyo kunaonekana programu au tovuti ya kielimu.

Kuna mtu akitumia kompyuta ndogo kushiriki katika mkutano wa video ambapo sura za watu kadhaa zinaonekana kwenye skrini. Mtu anayetumia kompyuta, anaonekana akiwa amevaa vifaa vya sauti na anaonekana kujishughulisha na mkutano huo. Mazingira yanaonyesha nafasi ya ofisi au kazi ikiwezekana nyumbani.

Kuna kompyuta ya mpakato iliyoko kwenye uso wa rangi ya machungwa na skrini yake inaonyesha neno e-learning likionyesha elimu mtandaoni au kujifunza kwa njia ya kidijitali. Karibu na kompyuta hiyo kuna kikombe cha kahawa.

Ni mwanamme akiwa ameketi mbele ya kompyuta ndogo. Amevaa kifaa cha kusikiliza kichwani na anaonekana akiongea kwa bidii au kueleza jambo fulani. Mwonekano wake unaonyesha kuwa labda yuko kwenye mkutano wa video.

Ni mazingira ya kujifunza kijiditali ambapo kompyuta ya mkononi yenye maneno Digital learning kwenye skrini yake imewekwa katikati ya meza. Kando yake kuna simu ya mkononi na vitu vingine vya ofisini kama vile stuffer na penseli.

Ni sehemu ya tangazo la kampuni, inayo jihusisha na mabadiliko katika mfumo wa kujifunza. Inaonyesha mwanamke aliyevaa miwani akitabasamu.

Ni skrini ya kompyuta ya pajani. Imetumika kuwakilisha rafu za vitabu zilizojazwa vitabu vingi, zikipangwa kwa utaratibu. Hii inaashiria dhana ya muktadha ya kidijitali au upatikanaji wa maarifa na habari kupitia teknolojia.

Kuna wasichana wawili wachanga wakiwa wamelala karibu na kompyuta ya pajani . Mmoja wao amechoka na amelala huku kichwa chake kikiwa kimeegemea begani mwa mwingine ambaye anaonekana bado anachunguza kitu kwenye kompyuta.

Ni muundo wa kurasa nne za tovuti au programu zinazohusu elimu na biashara kila moja ikiwa na kichwa. Kichwa cha kwanza kinaitwa lesson learning cha pili learn business na cha mwisho training . Kurasa hizi zimepangwa kwa michoro maridadi.

Ni bango au bendera ya kijdijitali yenye mandhari nyuma ya buluu na kichwa kikubwa kinachosomeka digital education platform . Chini ya kichwa hicho kuna maandishi madogo ya Lorem ipsum dolor sit amet ambayo mara nyingi hutumika kama maandishi mfano.

Kuna watu wawili wakiwa wamekaa kwenye sakafu ya mbao labda wakishirikiana au kufanya kazi pamoja. Mtu mmoja akiwa amevaa shati la rangi ya dhahabu na kofia nyeusi, anaonekana akishughulika na vifaa vidogo vilivyowekwa mbele yake, ambavyo vinaweza kuwa vitu vya ufundi au kazi nyingine inayohitaji umakini.

Ni mtu akitumia kompyuta ndogo, iliyowekwa juu ya meza ya mbao. Huku mikono yake ikiwa juu ya kibodi akichapa. Karibu na kompyuta hiyo, kuna simu ya mkononi, daftari lililo wazi, kalamu na chupa ya kinywaji.

Ni mitazamo ya juu ya mkono kadhaa ikelekeza au kuguza skrini na kibodi ya kompyuta ndogo, ikionyesha ushirikiano au kazi ya pamoja. Inaonekana kama kikundi cha watu wanaoshiriki kwenye mradi au wakijifunza kitu pamoja kwa kuzingatia jinsi mikono mingi inavyoelekeza.

Kuna mwanamke ameketi kwenye meza ndani ya nyumba anashikilia kitu kilocho na rangi nyeusi ambacho huenda ni paka au mbwa . Yuko katika eneo linalo onekana kuwa jikoni.

Kuna mtoto mdogo wa kiume akiwa ameketi mezani akitazama kwa umakini kompyuta mpakato iliyo mbele yake, anaonekana kuwa makini na anazingatia kile kinachoonyeshwa kwenye skrini ya kompyuta.

Ni kundi la watu wanne wanawake wawili na wanaume wawili walioketi pamoja kwenye meza wanashikiliana kufanya kazi au kujifunza wote wanaonekana wakiwa na furaha na wamejikita kwenye kompyuta ndogo

Inawakilisha dhana ya e-learning au kujifunza kwa njia ya mtandao inaonyesha kompyuta ndogo kati kati ambayo imeunganishwa na alama tatu zinazowakilisha mtandao

Na mtu akifanya kazi na kompyuta ndogo huku akigusa skrini pepe iliyojaa ikoni zinazowakilisha data elimu, biashara na mawasiliano. Mtu huyu anaonekana amejikita kwenye ulimwengu wa kidijitali.

Ni mtu akiwa ameketi mbele ya kompyuta ndogo, akisoma darasani mtandaoni. Mtu huyo anajisomea huku mwalimu wake akionekana kwenye skrini ya kompyuta, akiwa amevaa shati jeupe na anatumia kalamu kuandika kwenye ubao.

Ni mwanaume akifanya mkutano wa video au akishiriki katika kikao cha mtandaoni. Anaonekana akizungumza kwa ishara za mikono akieleza jambo fulani huku akimwangalia mwanamke aliyeonekana kwenye skrini iliyo mbele yake.

Ni meza ya kisasa na vifaa mbalimbali vya ofisi ikiwemo kompyuta mpakato iliyo wazi upande wa juu kushoto, karatasi nyeupe safi na kalamu nyeupe. Kuna simu mahiri iliyolala chali

Hii ni amri ya traset ikitumika kwenye kompyuta yenye mfano wa windows . Amri hii inachunguza njia ambayo patiki za data hupitia kutoka kompyuta ya mtumiaji hadi ya

Ni komputa ya mpakato yenye maandishi learning kwa herufi kubwa na za bluu. Zinaonekana kwenye skrini inyeusi, maandishi hayo ya mezungkwa na aikoni mbali-mbali za kielektroniki, kama vile kalamu, kitabu, vituo vya chati na vifaa vya kielektroniki.

Kuna mtu akitumia kompyuta ndogo ambapo skrini yake inaonyesha mwanamume mwingine anayetabasamu na kueleza jambo fulani ,akitumia ishara ya mikono. Mwanamume huyo yuko mbele ya mbao mweupe na rafu iliyojaa vitabu.

Ni mtoto ameketi mbele ya kompyuta ndogo akitumia programu ya kujifunza mtandaoni inayojulikana kama e-learning . Mbele yake kuna dawati safi lenye vitu vichache kama vile kikombe cha penseli na simu ya rununu.

Ni mwanamke mchanga mwenye nywele zilizosukwa kwa mtindo wa ban akiwa ameketi kwenye meza ya kopyuta dogo mbele yake. Amevaa shati la majano juu ya Tshirt nyeupe, anaonekana akichukua maelezo kwenye daftari lake kwa kutumia penseli, uku akitazama scrini ya kopyuta yake.

Kuna mwanaume aliyevaa suti na tai akiwa ameketi kwenye dawati akijishughulisha na kuandika kiti kwenye karatasi uku macho yake yakiangalia chini. Na pembeni yake kuna kompyuta mbili za mezani, ikionyesha mazingira ya ofisi.

Ni mtu ambaye anaonekana kuwa mwanafunzi au mfanyakazi akitumia kompyuta mbili mezani. Kompyuta ya mbele ni ya mkononi, huku kompyuta ya nyuma ikiwa ni skreeni kubwa inayoonyesha simu za video .

Ni mwanafunzi kijana akiwa ameketi kwenye meza ya kompyuta ndogo akitabasamu huku akionekna kujifunza au kufanya kazi ya shule. Karibu naye kuna mwanafunzi mwingine wa kike, naye pia anatumia kompyuta.

Ni mwalimu akifanya kazi na wanafunzi watatu, labda katika darasa la shule ya msingi. Wote wanne wameketi chini na wanazingatia kompyuta ya pajani huku mwalimu akionekana kuwasaidia na kuwaelekeza kwenye jambo fulani.

Kuna mtu akiwa ameketi mbele ya kompyuta ya mezani, akiangalia skrini inayoonyesha simu ya video au mkutano wa mtandaoni, labda kupitia jukwaa kama vile Zoom au Google Meet . Kuna picha kadhaa za washiriki zinazonekana kwenye skrini.

Kuna mzee mmoja, akiwa ameketi kwenye dawati, akitazama kompyuta mpakato na kuandika kwenye daftari. Ana miwani na amevaa shati la jeans la rangi ya buluu.

Ni mchoro unaoonyesha dhana ya elimu ya kisasa na kujifunza ukionyesha kompyuta mpakato katikati ikiwa na ramani ya dunia kwenye skrini yake ikionyesha uwezo wa kujifunza kimataifa.

Ni kompyuta ndogo iliyo wazi na neno e-learning likiwa limeandikwa kwenye skrini yake. Karibu na kompyuta hiyo, kuna alama mbalimbali za kiteknolojia na elimu zilizozunguka.

Ni kituo cha umeme, kinachojumuisha jengo jeupe lenye paa la ghorofa mbele na nyuma yake kuna miundo mikubwa ya chuma yenye guzo na nyaya za umeme zinazoelekea angani. Mandhari ya nyuma inaonyesha anga ya buluu iliyokolea.

Ni kitabu wazi, kinachong'aa kikiwa kimeundwa kwa mistari ya buluu na dots zinazoonekana kama nyota. Kinakaa juu ya uso mweusi wa buluu na kinatengeneza hisia ya anga au ulimwengu wa ajabu.

Kuna mtu akiwa ameketi mbele ya kompyuta ndogo. Ameshikilia bulb iliyong'aa. Ndani ya bulb hiyo kuna picha ya kofia ya kuhitimu na karibu na bulb hiyo, kuna ishara zinazowakilisha dhana mbalimbali za elimu ya kisasa.

Kuna wanawake watatu wanao onekana kuwa wanafunzi au wataalamu wa teknologia wakiwa wamekaa mezani ,wakifanya kazi kwa kushirikiana. Mwanamke mmoja upande wa kushoto amevala fulana ya blue ,na miwani akionekana akichapa kwenye komputa yake ndogo.

Ni mikono ya mtu ikitumia kopyuta dogo ikiwa na viwakilishi vya kidijitali vya faili na kicheza vidio kinachoelea juu ya kibodi. Taswira hii inatoa hisia ya mtu anayefanya kazi na teknolojia labda akiahiriri vidio akisoma faili ama akifanya shuguli zingine zinazohusiana na media ya kidijitali.

Kuna mwanaume mmoja mweusi akionekana akiwafundisha watoto wawili labda mmoja wa kike na mwengine wa kiume. Na wote wana nywele zilizokunjana. Mwanaume huyo amevaa shati la buluu na anaonekana akiegemea chini kuelekea mtoto huyo.

Ni mfumo wa mikutano ya video au mawasiliano ya mtandao ambapo kuna skrini tatu tofauti zinazoonyesha washiriki wa mkutano. Skrini moja kubwa upande wa kulia inaonyesha watu wengi katika mtindo wa gridi. Skrini ya kati ni ya kompyuta pajani.

Ni mtu akitumia kompyuta ndogo kwenye meza yenye mimea midogo ndani ya ofisi au chumba cha kusomea. Kwenye skrini ya kompyuta kuna mwanamke akitoa madhara au akifundisha huku nyuma yake akiwa amesimama mbele ya ubao mweusi.

Mtu akiwa ameketi kwenye kiti mbele ya meza na anatabasamu kompyuta ya mkononi. Mtu huyu amevaa koti lenye kofia la rangi ya kijivu na yuko katika mazingira ya ndani yanayoonekana kama ofisi au chumba cha kulala.

Ni mkusanyiko wa uwasilishaji wa kidijitali unaoonyesha mtu akiwa amekaa kwenye meza iliyoumbo la duara akitumia kompyuta ndogo. Juu ya kichwa cha mtu huyo inabadilika na kuwa na mandhari ya kidijitali.

Kuna mwanamke ameketi kwenye meza ya jikoni akitumia kompyuta ndogo akifanya kazi au akijihusisha na shughuli za mtandaoni katika mazingira tulivu na ya kisasa. Jikoni linaonekana kuwa safi na lenye mpangilio mzuri.

Kuna mtu labda mwanamke akiwa ameketi mbele ya kompyuta mpakato na anaonekana akishiriki katika mkutano wa video au darasa la mtandaoni. Skrini ya kompyuta inaonyesha picha ya mwanamume anayeonekana akizungumza au kutoa maelezo.

Ni mchoro wa picha unaoonyesha dhana ya kujifunza kidijitali au elimu ya mtandaoni. Inaonyesha kompyuta mpakato iliyo wazi ikiwa na video ya masomo. Na karibu yake, kuna vitabu, simu muhiri, kikombe, kalamu na miwani ya kukuza.

Ni kikundi cha wanaume watano, wakiwa katika mazingira ya ofisi au chuo. Wameketi kwenye meza na kompyuta ndogo kadhaa. Wanaonekana kuijishugulisha na majadiliano au kazi ya pamoja, huku baadhi yao wakitumia kompyuta zao na wengine wakionyesha ishara za mawasiliano za ana kwa ana.

Ni dhana ya elimu ya kidijitali au kujifunza mtandaoni, ikiwa na kompyuta mbili za mezani kama vitu vikuu. Kwenye skrini ya kompyuta ya kwanza, kuna kofia ya kuhitimu iliyowekwa juu ya ulimwengu, ikifananisha elimu ya kimataifa au upatikanaji wa maarifa duniani kote.

Ni msichana mdogo akiwa ameketi mbele ya kompyuta pajani. Amevaa vipokeo sauti vya maskio, na anaonekana akishiriki katika sehemu ya video au darasa la mtandaoni. Anaonyesha hisia za mshangao ,au furaha.

Ni bango la shule, au kituo cha malezi, juu yake, pameandikwa Cretch daycare , upande wa kushoto, na nursery primary , upande wa kulia, chini yake, kauli mbio imeandikwa kwa herufi za kahawia.

Ni jengo la ghorofa mbili lenye paa la bluu na kuta za mawe likiwa na korido pana zilizo na vizuizi vyeupe na vya bluu katika ghorofa. Jengo hilo linaonekana kuwa na milango na madirisha mengi.

Ni kundi la watu, wengi wao wakiwa wanaume, wamekaa kwenye viti na dawati ndani ya chumba kinachoonekana kama darasa au chumba cha mikutano. Kuna madirisha marefu yaliyoko sehemu ya juu, ukuta wa nyuma.

Ni chumba cha kulala kilichopangwa vizuri na kitanda kikubwa chenye shuka nyeupe na utepe mwekundu. Kila upande wa kitanda, kuna meza ndogo ya kando na taa ya usiku, na ukutani kuna picha kadhaa za mapambo.

Ni maabara ya shule au chuo yenye safu kadhaa za meza ndefu za kazi ,kila mmoja ikiwa na sinki na bomba la maji pamoja na viti kadhaa, kuta za nyuma zina makabati ya mbao kwa ajili ya kuhifadhi vifaa.

Ni chumba kilicho na vitanda vya ghorofa kadhaa, likionyesha kuwa ni chumba cha kulala cha bweni au hosteli. Vitanda hivyo vimetengenezwa kwa mbao na chuma, vikiwa na magondoro tayari ya kwa ajili ya kulala.

Ni maktaba iliyojaa vitabu vilivyopangwa kwenye rafu ndefu za mbao, zinazofunika kuta. Watu watatu wote wakiwa wanawake, wanaonekana ndani ya maktaba hiyo, wakichunguza vitabu au kuvinjari rafu. Mwanamke mmoja upande wa kushoto, ana nywele ndefu za rangi ya kahawia na amesimama akitafuta kitu huku wanawake wengine wawili wakiwa wameelekeza mgongo yao kwa mtazamaji.

Ni chumba kidogo chenye kuta za rangi ya waridi, na sakafu ya rangi ya kijivu, na kuna kitanda kilichofunikwa na shuka lenye miraba ya blue na nyeupe. Mlango wa rangi ya blue unaonekana upande wa kushoto wa chumba.

Ni chumba cha kompyuta ambacho kinaonekana kuwa tayari kwa matumizi labda katika shule, chuo kikuu au kituo cha mafunzo. Kuna safu kadhaa za meza kila moja ikiwa na kompyuta mezani iliyo na skrini zinazomulika.

Ni ukumbi mkubwa wa giza pengine wa mihadhara au mkutano ukiwa na viti vingi vilivyopangwa kwa safu. Viti vingi vina rangi nyeuis au blue iliokolea na baadhi vinaonekana kuwa na migongo ya rangi ya blue .

Ni wachezaji wawili wa raga wakiwa katikati ya mchezo. Mchezaji mmoja ambaye anaonekana ameshika mpira, anajaribu kukimbia huku mchezaji mwingine akimshikilia chini ili kumzuia. Wote wamevalia jezi za michezo.

Ni kundi la wanafunzi, labda wa chuo kikuu au shule ya upili, wakiwa wamevaa makoti meupe ya maabara na wanashiriki katika shughuli ya kivitendo inayohusiana na vifaa vya kielektroniki.

Ni chumba cha kulala ambacho kina kitanda kikubwa kilichopambwa na kitambaa chenye michoro na inaonekana kuwa na muundo wa kisasa na kuwakupendekeza huku kikiwa na meza ndogo za kando na kabati.

Ni darasa la kompyuta ambapo wanafunzi au watu wamekaa kwenye dawati wakiwa mbele ya skrini ya kompyuta. Watu hawa wamevaa sare au nguo zinazofanana za rangi nyekundu na nyeusi na wanaonekana wamekazana kwenye kazi zao.

Ni darasa tupu lenye viti na meza zilizopangwa vizuri. Viti na meza hizi zina muundo wa chuma na mbao, na zimepangwa kwa safu, zikikabili ubao mweusi, uliowekwa mbele ya darasa.

Kuna wanaume wawili wamesimama karibu na meza iliyojaa vikombe vingi vya dhahabu na mipira ya kandanda. Inaonekana kama wameshinda au wanajiandaa kwa hafla ya kutunuku zawadi, pengine katika maktaba ya michezo.

Ni chumba chenye vitanda vilivyopangwa safu mbili ndefu vikiwa vimetenganishwa na njia kuu katikati. Kitanda kimefunikwa na chandarua cheupe kuashiria ulinzi dhidi ya mbu au wadudu wengine.

Ni jengo refu la ghorofa ambalo linaonekana kuwa ni makazi ya wanafunzi kama inavyodhibitishwa, na jina kwetu student residences, lililoandikwa juu ya jengo. Jengo hili lina madirisha mengi madogo, na muundo wa kisasa.

Ni sehemu ya chumba cha kulala au studio yenye fanicha za kimsingi zinazo hitajika kwa ajili ya kusoma au kufanya kazi. Eneo la kazi lina dawati ndefu yenye rafu kadhaa zilizo wekwa juu ya kando.

Kuna watoto kadhaa wakiwa kwenye uwanja wa tennis au mchezo mwingine unaofanana na tennis wenye rangi ya samawati na mipaka ya rangi nyekundu. Watoto hao wako pande zote mbili za wavu.

Ni ndani ya jengo linaloonekana kama kanisa au ukumbi wa maombi. Likiwa na safu nyingi za viti vya blue , vilivyopangwa vizuri vikikabidhi mbele. Msalaba mkubwa wa mbao umening'inizwa kwenye ukuta wa mbele.

Ni maabara, ya shule au chuo ,yenye meza mbili ndefu, yenye makabati ya kuhifadhia vifaa, juu ya meza hizo, kuna baadhi ya vifaa vya maabara kama vile beaker , na stedi zinazotumika kwa majaribio ya kisayansi.

Ni chumba chenye ukuta wa rangi ya kahawia njano na ndani yake, kuna kitanda kimoja kilichotandikwa shuka yenye michoro ya rangi ya waridi na nyeupe. Karibu na kitanda upande wa kulia, kuna rafu zilizojengwa ukutani zenye nafasi tatu za kuekea vitu.

Ni mchezo wa mpira wa kikapu unaoendelea huku wachezaji wawili wakiwa katikati ya uwanja. Mchezaji mmoja amevaa jezi ya buluu, anaonekana akidribble mpira. Huku mchezaji mwingine aliyevaa jezi ya manjano anajaribu kumzuia au kuchukua mpira.

Ni kabati kubwa la vitabu lililojazwa vitavu vingi vya rangi tofauti , vikiwemo vitabu vya jalada ngumu, na vile vya karatasi laini. Vitabu hivi vimepangwa vizuri kwenye rafu mbali mbali za kabati hilo. Pembeni mwa kabati hili, kuna rundo lingine la vitabu likionyesha labda ni duka la vitabu.

Ni kundi la watu wengi, wengi wao wakiwa vijana wakicheza au wakifanya mazoezi kwenye uwanja wenye nyasi huku majengo na miti ikionekana kwa mbali nyuma yao. Wachezaji wamevalia mavazi tofauti na baadhi yao wanaonekana kushiriki kikamilifu katika mchezo.

Ni watu wawili wakiwa wamekaa kwenye meza ndefu ndani ya maktaba. Mmoja wao amevaa barakoa. Maktaba ina rafu nyingi zilizo jazwa vitabu na sakafu yake imetengenezwa kwa vigae.

Ni chumba kinachoonekana kama kituo cha kompyuta au ofisi, chenye meza ndefu ya mbao upande wa kulia iliyopangiliwa kompyuta tatu au nne za mezani. Kila moja ikiwa na skrini yake. Dirisha lenye nondo linaonekana nyuma ya meza.

Ni chumba chenye kitanda cha ghorofa na cha mbao katika, kikiwa na matandiko tubu na kuashiria matumizi ya nafasi kwa watu wawili. Pembeni kushoto kuna kabati la mbao lenye draw likionyesha samani chingine chumbani.

Kuna jengo kubwa la ghorofa likiwa na kuta za mawe na madirisha ya blue . Limezungukwa na mimea mbalimbali na miti mikubwa, ikiwemo mti wa traveler palm au mkono wa msafiri, unaosimama wima upande wa kushoto. Kuna tangi kubwa la maji la plastiki upande wa kushoto wa jengo.

Ni sehemu ya ndani ya jengo ikiwezekana chumba au banda ambapo kuna ukuta wa buluu na mbao au nguzo kadhaa zilizosimama. Inaonekana kuna ubao mweusi au dirisha kubwa lenye giza katikati ya ukuta wa buluu.

Ni darasa tupu lenye viti na meza nyingi zilizopangwa kwa mistari. Zote zimetengenezwa kwa chuma na mbao. Linaonekana kuwa linasubiri wanafunzi au liko likizo. Na hivyo, kunatoa hisia ya utulivu na kusubiri.

Ni darasa tupu lenye viti na meza nyingi zilizopangwa vizuri. Viti nyeusi na meza nyeupe zimetengeneza safu kwa utaratibu, likisubiri wanafunzi. Mazingira ya darasani yanaonekana kuwa safi na tayari kwa shughuli za masomo.

Ni chumba cha kulala kikiwa na vitanda viwili. Vitanda vyote viwili vina godoro na ni vya ghorofa. Sakafu ni nyeupe na mwangaza ni WA kutosha na kuna vitambaa vya madirisha katika upande wa mbele wa vitanda hivi.

Kuna wanawake wawili ndani ya chumba ambacho kinaonekana kuwa cha kulala au hosteli, kutokana na kuwepo kwa kitanda cha chuma na nguo zilizopangwa ukutani. Mwanamke mmoja ameketi juu ya kitanda hicho, akiwa amevaa kitambaa cha rangi ya waridi kitchwani na nguo nyeusi.

Ni darasa tupu lenye viti na meza zilizopangwa kwa safu zikielekea ubaoni mweusi na meza ya mwalimu iliyoko mbele, sakafu inaonekana kuwa safi na nyeupe ikionyesha utaratibu na usafi wa mazingira ya kujifunza.

Ni kundi la watu labda wanafunzi au wafanyakazi wakiwa wameketi kwenye madawati mengi katika chumba chenye madirisha makubwa yanayoingiza mwanga wa asili.

Ni chumba chenye vitanda vitatu, kila kimoja kikiwa na kitambaa cha kulalia kijani kibichi na neti ya kuzuia mbu juu yake, na ina tia muonekano wa malazi ya kifahari na bei nafuu kama vile hoteli ya bei nafuu au hosteli.

Ni maabara au darasa la sayansi lenye meza ndefu yenye sehemu ya kazi ikiwa na viti vitatu virefu vilivyopangwa mbele yake ,meza hiyo inaonekana kuwa na vifaa mbalimbali vya maabara kama vile chupa za kemikali.

Ni maabara ya sayansi ya kisasa, iliyo na meza ndefu ,zenye sinki nyingi na mabomba ya maji, ambazo zinaonyesha, kuwa inatumika kwa majaribio ya kemia au biologia .

Ni chumba chenye vitanda viwili na dawati ya kujisomea kati yake. Inaonekana kuwa chumba cha kulala cha wanafunzi au ndugu wawili. Kuna madirisha yenye mapazia meupe ya buluu na ukuta umepambwa kwa rafu zenye vitabu na vitu mbalimbali.

Ni eneo la makazi au malazi yenye majengo kadhaa yaliyo jengwa kwa mtindo wa kizamani , yakitazamana na kutengeneza ua wa ndani au njia ya kati . Majengo haya yana rangi ya kahawia .

Ni ukumbi mkubwa unaoonekana kuwa mkahawa au jumba la kulia chakula likiwa na safu nyingi za meza na viti au benchi zilizopangwa vizuri. Ukumbi una kuta zenye rangi mbili, sehemu ya chini ikiwa ya blue na sehemu ya juu ikiwa nyeupe.

Watoto wawili wamekaa kwenye madawati ya shule ndani ya darasa. Mtoto aliye mbele anatabasamu akiangalia moja kwa moja kwenye kamera. Kuna viti vingi ndani ya darasa ikiwemo madawati.

Ni mkutano au darasa kubwa ambapo watu wengi wamekaa kwenye viti vyekundu vilivyopangwa kwa safu. Inaonekana kama ni ndani ya ukumbi mkubwa au jumba la mihadhara na watu waliohudhuria wanaonekana wakiwa makini na shughuli inayoendelea.

Ni basi la shule , lenye rangi ya njano lililoandikwa KAMACHARIA GIRLS SECONDARY SCHOOL likiwa limejasa wanafunzi wakike ambao wanaonekana wamekaa ndani. Basi hilo linaonekana limeegeshwa au liko njiani.

Ni maabara ya kisasa yenye vifaa mbalimbali vya utafiti wa kisayansi ikiwemo darubini, vikombe vya kupimia na mabomba ya maji yaliyopangwa kwa utaratibu kwenye meza nyeupe. Picha inaonyesha rafu zenye chupa za kemikali mbalimbali na vitabu.

Ni chumba chenye vitanda viwili vilivyofanana, kila kimoja kikiwa na mto wenye nyota za bluu. Upande wa kushoto na kulia kuna maeneo ya kulala, kila moja likiwa na ukuta wa pembeni wenye rangi ya machungwa.

Ni chumba chenye vitanda vya ghorofa viwili vya chuma rangi ya buluu vikiwa vimepangwa ndani ya nafasi inayoonekana kama bweni au makazi ya pamoja. Kuna vitanda viwili vya ghorofa vinavyoonekana wazi.

Ni darasa kubwa au ukumbi wa mikutano ukiwa na meza nyingi ndefu na viti vilivyopangwa kwa safu. Kuna viti vya rangi tofauti kama vile nyekundu, kijani kibichi na buluu vilivyopangwa kuzunguka meza nyeupe.

Ni kitanda kikubwa kilichotandikwa vizuri ndani ya chumba. Kitanda kina shuka la buluu lenye miramba na mto mweupe mmoja ama miwili zimewekwa juu. Sehemu ya chini ya kitanda ina kitambaa kingine chenye michoro na rangi mbalimbali.

Ni maabara au darasa la sayansi lenye meza ndefu nyeupe iliyojaa vyombo vya kioo vinavyotumika kwa kwenye majaribio kama vile beakers na flask .Katikati ya meza, kuna sinki lenye bomba la maji nyeusi.

Ni chumba chenye ukuta wa rangi ya kahawia isiyo kolea. Kinacho onekana kuwa na kitanda kimoja ,kilichofunikwa na shuka ya rangi ya kijani kibichi, na mto mdogo wa blue .Juu ya kitanda Kuna neti ya mbu iliyoninginia kutoka dari.

Ni darasa tupu lenye viti na meza mingi zilizopangwa vizuri zote zikitazamana na ubao mweupe uliowekwa mbele ya darasa. Inaonekana kama darasa ya shule au chuo.

Ni chumba chenye vitu chache ambacho kinanaonekana kuwa makazi au Chumba cha kulala. Upande wa kushoto, kuna meza ndogo iliyo na vitu vilivyopangwa juu yake ikiwemo labda kompyuta au kifaa kingine cha kielektroniki na kamba za umeme zinaning'inia. Kwenye ukuta wa nyuma kuna picha au mabango yaliyotandikwa.

Ni mchezaji wa mpira wa kikapu akiwa katikati ya mchezo akiruka hewani ili kufunga pointi au kufanya drag huku akielekea kwenye kikapu. Amevalia jezi nyekundu na kaptura fupi zenye rangi nyeupe pembeni.

Ni jengo kubwa labda la ghorofa mbili au zaidi likiwa limejengwa kwa mtindo wa kitamanduni na mbao zinaonekana katika ujenzi wake. Liko katika mazingira ya kijani kibichi yenye miti mikubwa na mimea mingine.

Tukio linaonekana kuwa ni warsha au kambi ya teknolojia inayoitwa Echcamp. Watu kadhaa wamekaa kwenye meza ndefu kila mmoja akiwa na kompyuta yake mkononi. Kila meza kuna mabango yanayotangaza.

Ni basi la chuo kikuu cha Kenyatta University. Likiwa limeegeshwa ambalo linatumuwa kutowa huduma za kusafiri kwa wanafunzi na wafanyakazi wa chuo hicho. Barabara ni safi na kuna mwanga wa kutosha.

Ni ukumbi mkubwa wa mikutano au maonyesho uliojaa watu wengi wao wakiwa wameketi kwenye viti vyekundu wakihudhuria tukio fulani ambalo linaonekana kuwa na umuhimu mkubwa

Ni chumba chenye treadmill nyingi zilizopangwa kwa safu zikionyesha kuwa ni gym au kituo cha mazoezi ya viungo. Mwanga wa asili unaingia kupitia madirisha marefu ukiangazia sakafu na kuta zenye rangi tulivu.

Kuna kitanda cha ghorofa, ambacho kina vitanda viwili, kimoja juu ya kingine, kila kimoja kikiwa na godoro na mashuka. Kitanda cha chini kina mto mwekundu na mablanketi ya blue , wakati kitanda cha juu pia kina kitu chekundu, kinachoonekana kama mto.

Ni maabara, ya kisasa, yenye meza ndefu, na za mbao, zenye rangi nyekundu iliokolea, zikiwa na sinki, na mabomba ya maji kwa matumizi ya majaribio. Sakafu ya maabara, inaonekana kuwa imetengenezwa kwa vigae.

Ni magari matatu ya njano yanayofanana na mabasi ya shule, yaliyosimama mbele ya jengo kubwa. Gari la kwanza upande wa kushoto linaonekana kuwa basi kubwa la shule, la katikati ni basi la ukubwa wa wastani lenye maneno school bus .

Kuna mlango mkuu au eneo la mapokezi la jengo lenye ngazi zinazoelekea kwenye viingilio. Muundo wa jengo unaonekana kuwa wa kisasa ukiwa na paa la buluu na maelezo ya rangi nyekundu na buluu, likipendekeza kuwa linaweza kuwa jengo la biashara.

Ni kundi la watu baadhi wakiwa vijana na wengine watu wazima, wamekusnyika pamoja kuzunguka kompyuta mpakato. Wote wanaonekana kushugulika na jambo fulani, huku baadhi yao wakionyesha umakini katika kufanya kazi.

Ni vijana wawilli wakiwa wamekaa karibu kwenye meza, wakishughulika na karatasi na vitabu. Mmoja wao aliyevaa shati jeupe anaonekana akichunguza kwa makini karatasi iliyoko mbele yake. Huku yule mwingine aliyevaa jaketi la buluu akimwonyesha au kumsaidia kuelewa jambo fulani.

Ni karatasi ya mtihani ya Cambridge International Examination kwa mitihani ya IGCSE kama inavyosomeka juu ya karatasi hiyo. Karatasi hiyo ina somo la addition mathematics mtihani wa multiple choice na inatoa maagizo muhimu kwa watahiniwa.

Ni kundi la watu wakiwa katika mkutano au warsha ya ndani wakiwa wameketi kwenye meza ndefu mtu mmoja amesimama akiongea na kwingine huku wengine wakisikiliza kwa makini

Ni kundi la watu, wakiwa katika eneo lenye miti, labda shamba la miche, au msitu. Watu wawili wa mbele, wanaonekana wakifanya maonyesho ya upandaji, au utunzaji wa miche, huku wengine wakiwatazama kwa umakini.

Ni kundi la watu, wakiwa nje, labda katika hafla ya mkutano, chini ya mti, huku mwanamke mmoja, aliyepita umri wa makamo, aliyevaa nguo za maua na kitambaa cha kichwa akionyesha kitu kwenye bango za vyakula au bidhaa.

Kuna mkutano wa wazee, wanaume kwa wanawake, wakishiriki katika hafla. Inaonekana wamekusanyika kwa ajili ya mipango ya serikali au kusaidia wazee. Bango lililopo linaorodhesha baadhi ya mahitaji.

Ni kundi la watu, wengi wao wakiwa wanaume wazee wameketi kwenye viti vya plastiki, wakihudhuria tukio la umma. Baadhi ya mabango yanaoneka nyuma, yana nembo za mashirika ya UNICEF na USAID, yanaondokeza kuwa tukio hilo linaeza kuhusisha msaada au miradi ya maendeleo.

Ni kikundi cha watu wakiwa ndani ya chumba labda kwenye semina au mkutano watu wengi wao wamevaa barakoa wakipendekeza kuwa mkutano huo ulifanyika wakati wa janga la Covid-19

Ni tangazo la masomo ya watu wazima kinachoitwa aspire adult education centre Ruiru kituo hiki kinatangaza kuwa kinatoa masomo ya K.C.P.E masomo ya msingi yanayohusiana na lugha ya hisabati pamoja na masomo ya kompyuta

Hili Ni kundi la watu wakiwa wamekusanyika chini ya hema, pengine kwa ajili ya mkutano au tukio fulani. Watu hao wanaonekana wakiwa wamesimama na kuzungumza, na baadhi yao wamevaa fulana zenye maandishi au nembo.

Ni wanawake vijana ndani ya darasa au kituo cha mafunzo ambapo wanajifunza ujuzi wa urembo na utunzaji wa ngozi. Mbele mwanafunzi mmoja anamhudumia mwanafunzi mwingine akimfanyia utunzi wa uso. Katika meza ya nyuma kuna wanawake wengine wawili wakifanya mazoezi ya kupaka rangi kucha.

Ni kundi la watu wakiwemo wanaume, wanawake na watoto wakiwa wamesimama na kukaa nje ya jengo la matofali wengi wao wanashikilia ni vyeti kuashiria kwamba wanasherehekea kumaliza kozi fulani au programu.

Ni mkutano au semina ndogo ambapo mzungumzaji mmoja mwanamuke anasimama mbele akitoa mada huku akitumia ishara za mikono akielekeza kwa hadhira yake.

Kuna ngazi za jengo refu ambazo zinaonekana zikitumiwa kama njia ya kutokea kwa dharura au kama sehemu ya kawaida ya jengo. Muundo wake wa chuma na sehemu za juu za ngazi zinaonekana zikiwa zimetengenezwa kwa saruji zinaonyesha kuwa ni jengo la kisasa.

Ni bango au ubao wa matangazo ya darasani. Ubao huu, umeundwa kwa rangi mbalimbali na una ukingo uliyopambwa kwa maumbo ya kijometri yenye rangi ya blue na nyeupe.

Wanafunzi wamevalia sare za shule, wameketi kwenye madawati yao na huenda wanafanya mitihani au kazi darasani. Mwalimu mmoja aliyevalia shati la rangi ya samawati anatembea kati ya safu za madawati akiwasaidia.

Ni uwanja wa michezo wa watoto ulio achwa ukiwa na vifaka kama bembea na slaidi. Ambavyo vinaonekana kuwa katika hali duni. na huenda havijatumiwa kwa muda mrefu.

Ni shajara au daftari lenye maandishi ya mkono. Juu ya daftari kuna kalenda ndogo iliyo na mwezi wa Aprili na Mei. Chini ya kalenda, kuna tarehe iliyoandikwa kwa mkono, Monday 29 .

Kuna mwanaume aliyevaa koti la kijivu, shati la buluu na miwani akiwa ameketi mbele ya kundi la watoto wanafunzi waliovalia sare za shule. Watoto hawa wamekusanyika karibu naye.

Ni kitabu cha zamani cha kingereza kinachoitwa junior English two. Kilochoandikwa na mwandishi anayeitwa Trevor Richards .Jadara la kitabu linaonekana kuchakaa na maua, likiashiria kuwa huenda kimetumiwa kwa muda mrefu .

Ni mtu mzima aliyevaa aproni yenye nembo ya M-food education akigawa chakula kwa watoto wa shule ambao wamejipanga. Watoto hawa wamevalia sare za shule na waonekana wakiwa na vyombo vyao.

Ni mandhari ya maegesho ya magari ambapo kuna magari matatu yaliyopaki. Wanaume watatu wanasimama katikati ya eneo hilo na kuonekana wakizungumza au kusubiri. Eneo hili limezungukwa na miti mirefu na vichaka vilivyopandwa vizuri.

Ni kitabu wazi labda cha masomo au hadithi. Upande wa kushoto wa kitabu, una katuni inayoonesha watu, labda watoto au mtu mzima, wakifanya shughuli fulani kwenye dawati.

Ni kundi kubwa la watoto wa shule wengi wao wakiwa wamevalia sare za kijani kibichi na wamesimama mbele ya jengo la shule. wanaonekana kuwa na furaha na wengine wameunua mikono yao.

Ni mkusanyiko mkubwa wa watu wengi ambao wakiwa wanafunzi au watoto waliovalia sare za blue wakiimnua mikono yao juu kwa shangwe, jukwaa kuna kundi la watu wazima, wengine wakiwa wamevaa suti.

Ni watoto kadhaa wakiwa wameketi kwenye meza na kula chakula. Inaelekea ni wakati wa mlo, shuleni, wamevalia sare zinazofanana na rangi ya blue , na nyeupe, wakiwa na vyombo vya plastiki vya rangi ya blue , na sahani za kijani zenye chakula.

Ni darasa lenye wanafunzi wengi wakiwa wameketi katika madawati yao wakifanya kazi huku mwalimu akisimama mbele ya ubao mweupe. UKutani kuna mabango mawili ya mbao meupe upande wa kulia na kushoto.

Ni bango la tangazo kutoka kwa kampuni ya signs digital , likielezea dishi, na kaunti, kwenye bango hilo, kuna wanafunzi na viongozi kuna kipande cha habari chini ambacho kinasema people's in informal school .

Ni mwalimu akiwafundisha wanafunzi wake darasani. Wanafunzi wamevaa sare za blue na nyeupe na wameketi kwenye viti vyao, wakimsikiliza mwalimu kwa makini. Mwalimu amesimama mbele ya ubao mweusi na anazungumza na wanafunzi huku mmoja wao akionyesha jibu la swali.

Ni mtoto wa kiume akiwa amebeba sahani iliyojaa chakula cha maharagwe na ugali huku akitabasamu kwa furaha. Nyuma yake kuna watoto wengine kadhaa wakiwa wamesimama darasani.

Kuna watoto kadhaa wakiwa wameketi kwenye viti vya mbao katika sehemu inayofanana na chumba cha kulia chakula shuleni. Kila mtoto ana sahani iliyo na chakula kinachoonekana kuwa maharagwe na ugali.

Ni darasa lenye wanafunzi walioketi katika madawati wakifuatilia masomo. Kuna mwalimu anayesimama mbele ya ubao mweupe, akiwafundisha, na dirisha kubwa linaruhusu mwanga wa kutosha kuingia ndani.

Ni mandhari ya nje pengine ya bustani na uwanja ambapo kuna mimea mifupi ya kijani kibichi unaotenganishwa njia ya lami na eneo lingine lenye nyasi mbele ya mimea huu kuna miti mikubwa yenye majani mengi.

Ni ukurasa wa kitabu, huenda cha shule kinachoelekeza sarufi au matumizi ya maneno fulani. Ina vichwa vya habari, kipindi cha pili cha sarufi. Alafu kuna watu ambao wako wameekwa kama michoro.

Ni kundi la watoto wa shule, wengi wao wakiwa wamevalia sare za rangi ya njano na nyeupe wakiwa wamesimama nyuma ya meza iliyojaa vitabu. Watoto hawa wanaonekana wenye furaha na wanatabasamu.

Ni mlango mwekundu wa chuma labda wa jengo la serikali au ofisi ukiwa umezungukwa na kuta zilizojengwa kwa mawe. Kwenye mlango huo kuna alama na nambari 5199 na kuna bango dogo iliyoandikwa kazi zae EMG.

Ni bango la sheria au kanuni za shule zilizoandikwa kwa herufi kubwa. Kanuni hizi zimeorodheshwa kwa mistari tofauti na zinajumuisha misemo kama: “WE OBEY THE RULES.”, “WE WORK AS A TEAM.”

Ni watoto wa shule nchini Kenya wakiwa wameketi katika meza moja darasani na kusoma vitabu. Wamevaa sare za shule na meza yao ina maandishi yanayoonyesha kuwa ilitolewa na shirika la GNG United.

Ni mtu mzima anayeonekana kuwa mwanaume akiwapa watoto chakula ambacho kimeandaliwa kwenye bakuli. Watoto hao wamesimama kwa foleni huku wengine wakiwa wamekaa nyuma.

Ni jengo refu la ghorofa moja ambalo linaonekana kuwa la shule, likiwa na madarasa mengi yanayopangwa kwa mstari mmoja. Kila darasa lina dirisha la mraba na mlango wa blue . Mbele ya jengo hilo, kuna kichaka kidogo kilichopandwa kwa safu.

Ni darasa tupu, lenye viti na meza za mbao na chuma zilizopangwa kwa mistari. Darasa lina madirisha makubwa yaliyo na fremu za chuma ya mapazia.

Ni watoto wa shule wakiwa na vitabu mikononi mwao, wengine wakisoma na wengine wakivishikilia juu. Wakionekana kua na furaha na msisimko. Wanaonekana kua kwenye maktaba au mahali penye vitabu vingi.

Ni darasa lililojaa watoto wa shule, wote wakiwa wamevalia sare za shule, za rangi ya blue , na fulana za njano. Wanafunzi hao wamekaa kwenye madawati, na wengi wao wanashikilia vitabu, na kalamu.

Ni korido ndefu na nyembamba ya jengo ikiwa na mfululizoza za nguzo ndefu zilizo shikilia paa huku milango kadhaa iliyo pangwa ikionekana upande wa kulia na kutoa hisia ya utulivu na unyenyekevu.

Ni sehemu ya chumba iliyotupu ikiwa na meza ndogo na kiti kimoja. Meza inaonekana imetengenezwa kwa mbao na kiti pia ni cha mbao. kuta wa chumba unaonekana mchafu kidogo na una matundu au alama ndogo.

Ni darasa lililojaa watoto wa shule wakiwa wameketi kwenye meza za mbao wakifanya shuguli zao za masomo. wanaonekana wamevaa sare za shule na baadhi yao wanaonekana kumwagilia mpiga.

Ni rundo la vitabu au madaftari yaliyopangwa vizuri juu ya meza. Madaftari hayo yanaonekana kuwa na vifuniko vya rangi ya samawati na mistari ya rangi tofauti. Chini ya meza, kuna nyaya nyingi zilizounganishwa na vifaa mbalimbali.

Ni darasa lenye wanafuzi wengi, wakiwa wameketi kwenye meza zao. Wakifuatilia somo au shughuli inayoendelea. Mbele ya darasa kuna mwalimu au mgeni, ambaye amevaa suti na anatabasamu.

Ni jengo la shule la ghorofa mbili. Jengo limepakwa rangi nyeupe na kijani na paa lake lina tyres za rangi ya udongo. Mbele ya jengo, kuna bustani ndogo na mimea iliyopandwa.

Ni mwalimu akifundisha wanafunzi wake darasani. Ambapo wanafunzi wengi wameinua mikono yao, wakionyesha shauku ya kujibu maswali au kushiriki katika somo.

Ni eneo la wazi, inaweza kuwa uwanja au bustani, ambapo bendera ya Kenya inapepea juu ya mlingoti mrefu, ikiashiria uwepo wa jengo la serikali au taasisi muhimu. Mbele ya bendera kuna mabango, na chini yake kuna ua au mti mdogo na barabara iliyo na mipaka ya manjano.

Ni wanawake watano walio na tabasamu wakiwa wamevalia mavazi ya kitamaduni mbele ya bango lenye maandishi Thika Road Christian High School culture day . Watu hao wanaonekana kuwa wametoka kwenye jamii tofauti za Kenya.

Kuna mtu ambaye huenda ni mwanafunzi au mhudumu wa maktaba, akiwa ameinama na kuchagua kitabu kutoka kwenye rafu, iliyojaa vitabu vingi. Rafu hizo ambazo zinaonekana zimetengenezwa kwa mbao.

Ni kundi kubwa la watoto wa shule wakiwa wamevaa sare za buluu zenye nembo za manjano. Wamesimama mbele ya basi kubwa la shule la rangi ya manjano lililoandikwa Thika Road Christian School. Watoto wengi wanaonekana kutabasamu na kupiga picha.

Ni kundi la watoto wanafunzi wakijifunza kupika au kujiandaa vyakula mbalimbali. Watoto hawa wamevalia sare za shule na aproni. Baadhi yao wamevalia kofia za wapishi. Katikati, msichana mmoja anatabasamu huku akionyesha kijiko cha mbao.

Kuna mtu mmoja wa jinsia ya msichana akikatakata tikiti maji na pia kuna vyombo kama vile kikombe. Kuna chakula kwenye beseni na anaonekana kuwa na furaha na pia amevaa sare ya shule.

Ni kundi la vijana, baadhi wakiwa wameketi na wengine wamesimama. Wote wakiwa wamevalia mavazi nyekundu na medali shingoni. Wanaonekana wenye furaha na kujivunia mafanikio yao.

Ni tulip, la utoaji wa zawadi, au cheti ambapo mwanamke amevalia mavazi ya pinki, na koti jeusi, anampa mvulana cheti. Mvulana amevalia sweater ya rangi ya kijani kibichi na anapokea cheti hicho, huku akipeana mikono.

Inaonyesha watoto, huenda ni wanafunzi wameketi kwenye meza, mmoja wao anashikilia chupa, na mwingine ameinamisha kichwa. Wanashirikiana, au wanajifunza kitu, mazingira yanaoneysha kuwa wako ndani ya chumba, na kuna vitu mbalimbali juu ya meza.

Kuna watoto wengi wameketi kwenye meza ndefu, wakila chakula pamoja. Kwenye meza, kuna sahani na vikombe kadhaa na paneli ya kupikia inayo onekana pia. ikionyesha kuwa chakula kimeandaliwa au kiliandaliwa karibu na hapo.

Inaonyesha mwanamke na msichana, wakiwa wamesimama jukwaani au eneo la sherehe. Msichana ambaye labda ni mwanafunzi, amevaa sare ya shule na anashikilia cheti au tuzo, huku mwanamke akimtazama kwa furaha na kumpongeza.

Ni kundi la watoto la vijana wengine wakitabasamu wakiwa wamekusanyika pamoja, labda kwa ajiri ya kula au kushiriki shughuli fulani. Kuna vyakula kwenye bakuli vinavyo onekana mezani, na kila mtu anaonekana kufurahia wakati wao.

Ni mtoto akiwa amejilaza juu ya meza au sakafu akipitia karatasi na vitu vingine vinavyoonekana kuwa vifaa vya sanaa au michezo. Amevalia shati jeupe na sare ya pinki yenye maua madogo madogo.

Ni mwanafuzi, kijana aliyevaa sweta ya kijani na suruali ya kijivu, akishiriki katika shughuli ya upazi wa miti au bustani nje. Amepiga magoti karibu na shimo la ardhi.

Ni kundi la wanafunzi wengi wao wakiwa wasichana wakiwa wamevalia sare za shule zinazofanana, ambazo zinajumuisha masharti meupe vazi la kijani kibichi la juu na sketi zenye miramba ,wanaonekana wamesimama au wamepiga magoti karibu na viti vinavyofanana na viti vya kanisa au vya kusali.

Kuna sahani iliyojaa chakula cha Kitanzania. Kwenye sahani kuna wali, ugali, maharage, na kando kuna nyama iliyooka au kuangawa. Hii ni sahani ya kawaida ya mchana au usiku, na inaonyesha utamaduni wa chakula katika nchi hiyo.

Ni wanafunzi watano wakiwa wametabasamu na kuchangamka labda wako kwenye hafla ya shuleni kutokana na mavazi yao yanayofanana na sare za shule. Wanafunzi hawa wamekusanyika pamoja kwa karibu.

Ni tukio la shughuli za ndani pengine darasani au katika mkusanyiko wa wanafunzi, kuna watu kadhaa wengi wao wakiwa watoto wamevalia sare na nguo zinazofanana mwanaume mmoja mrefu labda mwalimu au mratibu wa shughuli amesimama mbele akiwa ameshika kifaa kinachoonekana kama kamera.

Ni wanafunzi wawili wakiwa nje, labda kwenye eneo la bustani ya shule wakitayarisha chakula. Mwanafunzi mmoja anashika begi lililojaa vipande vya kuku wakati mwingine anatumia koleo kugeuza kipande cha kuku vilivyo kwenye chuma cha kuchomea chakula.

Watu wawili wanatayarisha viazi kwa ajili ya kupika, huenda ni viazi karanga. Mtu mmoja anakoroga viazi na kuvikata vipande vipande kisha kuvikusanya kwenye bakuli kubwa.

Kuna watoto kadhaa, wengi wao wakiwa wamevalia sare safi, wakishiriki katika shughuli ya upishi nje. Wamekusanyika karibu na meza yenye vyombo mbalimbali, na mmoja anaonekana akishughulikia kuku. Baadhi yao pia wamevaa nguo maalum za upishi, jambo linaloonyesha kuwa wanajifunza au wanafanya mazoezi ya upishi

Ni kundi la vijana watano. Wote wanaoekana kua wavulana wa shule. Wamesimama pamoja na kutabasamu. Wamevalia sare za shule, ikiwa mojawapo na mashati meupe.

Ni tukio la sherehe au mkutano ndani ya jengo watu kadhaa wameketi kwenye ya viti kuzunguka meza iliyopambwa kwa kitambaa cha rangi nyekundu na nyeusi na kuna sahani na vikombe viko juu ya meza.

Ni kundi la watoto, huenda wanafunzi, wakiwa wamevalia sare zinazofanana na aproni, wakijishughulisha na kupika au kuandaa chakula nje. Wamesimama kuzungumka meza iliyojaa vyombo vya kupikia.

Ni tukio ya ndani ya jengo ambapo wanawake wawili wanashikana mikono na kutabasamu. Mwanamke aliye upande wa kushoto amevaa sketi yenye rangi nyingi na koti la bluu huku mwanamke aliye kulia amevaa nguo ya rangi ya maroon na koti jeusi.

Ni tukio rasmi, pengine la shule au kanisani, ambapo kikundi cha watu kimekusanyika. Katikati, mwanamke amevalia nguo nyepesi, anashika cheti au tunzo, huku akionekana akibadilishana maneno au kupokea kitu kutoka mwanaume aliyevaa koti jeusi.

Ni darasa la kompyuta lenye meza na viti vilivyopangwa kwa ajili ya wanafunzi likiwa na kompyuta kadhaa zilizopangwa pembeni na ubao mweupe mbele. Jambo linaloonyesha mazingira ya kujifunzia.

Ni wanafunzi wawili wa kike wakiwa nje labda katika shughuli za upishi au maandishi ya chakula. Mwanafunzi mmoja amevaa aproni nyekundu na anachanganya kitu ndani ya sufuria kubwa iliyo wekwa kwenye jiko dogo la gesi.

Ni sehemu ya ndani ya chumba labda maktaba au ofisi ya nyumbani iliyojazwa na rafu za vitabu pande zote mbili. Katikati ya chumba kuna dawati lililobeba vitu mbalimbali likionyesha mazingira ya kazi au kusoma.

Ni mtu akitumia chombo chenye matundu kinachofanana na skopu ya kukaangia ili kuondoa vitu vinavyofanana na kande au viazi vilivyokaangwa kutoka kwenye mafuta yanayochemka.

Ni kundi la watoto wanaonekana kuwa na furaha wakati wa shughuli ya upishi. Mtoto mmoja mbele ameshika sahani na ana tabasamu kubwa huku wengine wakiwa nyuma yake baadhi yao wakiwa wamevalia mavazi za wapishi.

Ni mwanafunzi wa shule wakifanya shughuli ya nje labda sehemu ya mradi wa shule au funzo la kivitendo ambapo anachochea moto kwenye jiko la makaa huku wenzake wakitazama na kushiriki.

Ni kikundi cha watu, wengi wao wakiwa vijana. Wamekaa chini kwenye nyasi kavu, katika eneo lenye miti mingi na mimea. wakisikiliza mmoja ambaye anesimama na kuongea nao na kuashiria mkusanyiko wa inje.

Ni kundi la watoto wanaofurahia kuogelea katika bwawa la kuogelea lenye maji ya bluu . Wengi wao wanaonekana wakiwa wametumbukia ndani ya maji na wengine wakitazama kwa mbali.

Ni watoto watatu wakiwa pamoja, ambapo wawili kati yao wamevalia mavazi ya jikoni, na mmoja amevaa koti lenye kofia. Wanaonekana wamepiga pozi, ya kufurahisha na za kuvutia.

Kuna vijana wawili wakiwemo mmoja aliye na sare ya shule na mwingine aliyevaa sweta wakiwa wamesimama karibu na kupiga, kijana aliyevaa sare ya shule anafanya ishara ya V kwa kutumia vidole vyake.

Ni kundi la wasichana waliovalia sare zinazofanana ,zinazojumuisha shati nyeupe, tai nyeusi, sketi za rangi nyeusi na soksi nyeupe. Wanasimama kwa safu au mpangilio fulani katika eneo lenye miti mingi na nyasi.

Ni kundi la watoto wanafunzi wakiwa wamesimama pamoja na mtu mzima labda mwalimu wao wanafunzi wengi wao wamevalia sare zinazojumuisha sketi nyeupe na nyeusi zenye miramba

Ni kundi la watu wengi wao wakiwa watoto na vijana wameketi nje chini ya kivuli cha paa au mti wa kila chakula pamoja. Wanaonekana wamekusanyika kwenye sherehe au pikiniki na wamezunguka meza ndefu iliyofunikwa na nguo ya rangi za kupendeza.

Ni tukio la utoaji wa zawadi au cheti ambapo mwanamke amesimama akimkabidhi mtoto aliyevaa sare ya shule. Wote wawili wanatavmvasamu huku wakishikana mikono, jambo linalooshiria pongezi na sherehe.

Ni kikundi cha watu wakiwemo wanafunzi waliovaa sare. Wakisimama mbele ya madhahabu ya kanisa. Wakionekana kuwa kwaya au kundi la sifa. Wamesimama wakiwa na vitabu vya vyombo mikononi.

Ni katika tukio linaonekana kuwa la kimasomo, ambapo vijana wawili wakiwa wamevalia sare zinazojumuisha sketi nyeupe na nyeusi zenye miraba, wameketi kwenye jukwaa wakiwa na makaratasi mikononi mwao. Mbele yao, kijana mwingine ameketi nyuma ya meza yenye kitambaa chenye miraba sawa na sketi zao.

Ni kundi la watu ikiwemo watoto na watu wazima. Wakiwa wamekusanyika karibu na meza ndefu. Iliyojaa vyakula na vinywaji. Baadhi yao wamekaa kwenye viti, huku wengine wakiwa wamesimama.

Ni watoto wawili, mvulana na msichana wakiwa wamefurahia mlo wao wakiwa wameketi kwenye meza yenye kitambaa chekundu na cheusi chenye miraba. Mvulana amevaa shati jeupe na anatumia kijiko kuchukua chakula.

Kuna mwanamume kijana ambaye anaonekana kuwa na Down Syndrome akiwa amesimama ndani ya jengo lenye mandhari ya kisasa, labda chuo kikuu au maktaba. Amevaa fulana ya rangi ya njano nyepesi na amebeba mkoba mgongoni

Ni msichana mdogo akiwa ameketi kwenye kiti cha magurudumu akisoma kitabu. Ana nywele nyeusi zilizofungwa. Amevaa fulana ya pinki na suruali ya buluu. Ametuliza na anaonekana kujikita katika kile anachosoma.

Ni mwanariadha wa Kenya akishika bango la bluu lililoandikwa Paris 2024 akiwa na tabasamu la furaha. Bango hilo lina alama ya mnara wa Eiffel unaoashiria Paris.

Kuna mwanamke na msichana mdogo wakishiriki katika mawasiliano yanayoonekana kuwa ya lugha ya ishara. Mwanamke huyo anaonekana kutoka mgongoni akimtazama msichana, ambaye anaonekana uso kwa uso, akitabasamu huku akionyesha ishara kwa mkono wake.

Kuna watoto wawili, wakichungulia kutoka dirishani au nafasi fulani, huku mmoja akiwa na ngozi nyeusi na akitabasamu kwa furaha, na mwingine akiwa na ualbino, uso wake ukiwa na madoa, na amevaa kofia iliyomlinda dhidi ya jua.

Kuna mtu amekaa mbele ya rafu zilizo na vitabu. Anasoma kitabu kikubwa kilicho mezani. Mtu huyu amevaa kulana jeupe na anaonekana akipitia kurasa za kitabu hicho kwa umakini, huku mikono yake ikiwa imetulia juu ya kitabu.

Kuna wanawake wawili wakiwa wamekaa mezani, labda kwenye mkahawa au bar wakizungumza. Mwanamke aliye mbele, mwenye nywele ndefu nyeusi na amevaa shati la bluu anatabasamu na kutumia ishara za mikono, labda lugha ya ishara au akisisitiza jambo fulani katika mazungumzo yao.

Ni mtoto mdogo mwenye nywele za kahawia ambaye anaonekana kuwa na Down Syndrome akishiriki katika shughuli za kuchora au kuandika mezani. Anaonekana kuzingatia kwa makini anachofanya.

Kuna watu wawili wakiwa wamekaa kwenye meza, labda wakifanya shughuli fulani pamoja. Mtu mmoja ambaye anaonekana kuwa msichana mdogo, mwenye nywele zilizofumwa na kuvaliwa sweta ya njano na barakoa nyeupe usoni, ameshika mkono mtu mwingine. Mtu huyo mwingine anaonekana kuwa mwanamke.

Ni mtoto mdogo mwenye nywele ndefu akicheza na matofali ya kujengea sakafuni. Mtoto ameketi na anaonekana akijenga kitu kwa umakini huku mwanamke pengine mzazi au mwalimu wake amekaa mbele yake na anacheza pia na matofali hayo.

Ni mama na mtoto wakifurahia na kucheka pamoja wakiwa wameketi kwenye meza na kartasi yenye mchoro mbele yao. Jambo linanoweza kuashiria shughuli ya pamoja, ya uchoraji au mchezo.

Ni mwanamke mwanariadha mwenye ulemavu akiwa ameketi kwenye kiti maalum cha magurudumu kwa ajili ya mashindano ya mbio. Amevalia mavazi ya michezo na mikono yake imeshika magurudumu.

Ni mkono wa mtu. Ukigusa na kusoma maandishi ya Braille kwenye ukurasa mweupe. Maandishi hayo yanajumuisha mfululizo wa matone madogo yaliyoinuka juu. Picha hii inaangazia mbinu ya mawasiliano na elimu kwa watu wenye ulemavuu wa macho.

Ni mwanaume na mwanamke wakizungumza kwa ishara, labda wakitumia lugha ya ishara. Mwanaume ana tabasamu usoni mwake na anaonekana kuwa anaonyesha au kufundisha mwanamke.

Kuna msichana mdogo akiwa darasani akichora au kuandika kitu kwenye karatasi. Vifaa maalum vinavyofanana na visaidizi vya kusikia viliunganishwa kwenye nywele na sikio lake vikionyesha kuwa anaweza kuwa anatumia kifaa cha kusaidia kusikia.

Ni wataalamu wawili, wakijadiliana, au kufanya kazi pamoja mezani, mtaalum mmoja ambaye ni mwanamke amevaa koti jeupe la maabara, na anaonekana kama mwalimu, au mshauri akielezea jambo fulani kwa mtu mwingine.

Kuna watoto kadhaa wakiwa darasani au katika chuo cha ulezi. Wameketi kwenye sakafu wakishirikiana na walimu au mlezi ambaye sehemu ya mwili wake inaonekane upande wa kulia.

Ni kundi la vijana wanne wakijumuika na kucheka pamoja, labda katika maktaba au nafasi ya kusomea, kutokana na rafu za vitabu zinazoonekana nyuma. Mmoja wa vijana hao yuko kwenye kiti cha magurudumu, akionyesha ujumuishaji na utofauti ndani ya kundi.

Kuna mwalimu na wanafunzi wawili darasani. Katikati kuna msichana mdogo mwenye miwani na nywele zilizofungwa pande zote mbili akitabasamu kwa furaha, ameketi kwenye dawati na karibu naye kuna kalamu za rangi.

Ni mwalimu, akimfundisha mwanafunzi darasani, mwalimu mwanamke, anasimama karibu na ubao wa chaki, huku akimwelekeza mwanafunzi, ambaye pia ni mwanamke. Kwenye herufi zilizochorwa, ubao wa chaki unaonyesha herufi za alfabeti na maneno yanayoanza kwa herufi hizo.

Kuna mwanamke mzima na mtoto wakiwa wamekaa kwenye kifaa cha kuchezea labda merry-go-round na wanaonekana kuwasiliana kwa kutumia lugha ya ishara au wakicheza mchezo wa mkono. Mwanamke huyo amevaa miwani na ana nywele fupi za kijivu.

Kuna wanaume watatu wakiwa katika warsha au mazingira ya kiufundi. Wawili kati yao wamevaa sare za buluu, wanaonekana kushauriana juu ya kibao cha kielektroniki huku mmoja akiwa amemshika bega mwenzake kwa ishara ya msaada.

Ni darasa ambapo mwalimu mwanamke aliyevaa tishati ya bluu anazungumza ya mwanafunzi wa kike mwenye nywele zilizofungwa kwa stahili ya rasta mbili, ambaye anaonekana kuwa makini na anacheza na vidole vyake.

Ni Samson Ojuka, mwanariadha aliyeruka angani akiwa na mguu moja umeinuliwa na mwingine ukiwa umelala sawa, labda katikati ya kuruka kwa mbali refu. Anavaa shati jeusi na kaptula nyeupe.

Kuna watu wawili, mwanaume na mwanamke wakiwa wameketi mezani, na kuonekana wakishiriki katika mazungumzo, au kikao cha kazi. Mwanaume amevaa fulana ya njano, na anaonekana akizungumza, huku akitumia ishara za mikono.

Ni mtoto mwenye umri wa shule ameketi kitandani, akiwa na tabasamu pana na kuonyesha miguu bandia. Jambo linaloashiria kuwa ana ulemavu wa mguu lakini anaendelea na maisha yake kwa matumaini.

Kuna watoto watatu darasani wakifanya kazi zao. Mtoto mmoja ambaye anaonekana kuwa na ulemavu wa viungo vya chini, ameketi kwenye kiti cha magurudumu mezani, akijishughulisha na kuandika.

Kuna mtoto mdogo mwenye nywele zilizovurugika akiwa ameshika masikio yake kwenye mikono akionyesha kutokitaka sauti au kelele. Amevaa shati la miraba ya blue na nyeupe na amekaa kwenye kiti chekundu huku akionyesha hisia za usumbufu na maumivu usoni wake.

Kuna mwanamume mzima anayeweza kuwa daktari au mwalimu kutokana na vazi lake jeupe na karatasi anazoshika akizungumza na vijana wawili. Mwanaume huyu anaonekana anatoa maelezo au anafafanua jambo fulani.

Kuna mwanaume mchanga mwenye asili ya kiafrika akiwa wameketi kwenye kiti laini kinachoonekana kuwa sofa au kiti cha kupumzikia. Huku akiwa ameshika kitabu kilicho wazi mbele yake. Anaonekana kuwa makini na amejikita kwenye mawazo au anasoma.

Kuna vijana wawili labda wanafunzi wakiwa wamekaa kwenye dawati wanafanya kazi. Mmoja wao ambaye anaonekana kuwa mkuwa zaidi na amevaa shati la buluu lenye mistari, ameinua mkono wake juu kana kwamba anajibu swali au anataka kutoa maoni.

Kuna wavulana wawili wakiwa wamekaa pamoja na kuonekana wakicheza vyombo vya muziki. Mvulana mmoja ameshika gitaa na anaonekana akipiga hukumu mvulana mwingine akishika kifaa cha kupiga kinachoonekana kama malet na akitumia kwenye chombo kinachofanana na marimba.

Ni msichana mdogo labda wa shule ya msingi akiwa amevaa miwani na kujishughulisha na kuchora au kuandika kwenye karatasi. Anaonekana kuwa makini na kuzingatia kazi yake huku akiwa ameshikilia kalamu mkononi. Nyuma yake kuna vitu vingi vilivyopangwa kwa rafu.

Ni wanariadha watatu wakiwa katika mashindano ya mbio za riadha. Mwanariadha wa katikati amevalia jezi ya rangi ya waridi yenye maandishi Kenya akiashiria kuwa ni kutoka Kenya. Wawili wengine wako kando yake mmoja amevalia fulana ya machungwa.

Ni watoto wawili, labda wanafunzi, wakiwa wamekaa kwenye dawati darasani. Mmoja wao anaonekana akiandika kwa umakini kwenye karatasi, huku mwenzake akitumia kifaa cha kompyuta.

Kuna mwanaume ameketi akichora kwenye tarubai iliyowekwa kwenye stendi. Amevaa fulana ya manjano na bandana ya buluu shingoni, anatumia brashi kuchora huku akiwa ameshikilia paleti ya rangi.

Kuuna mtoto mwenye nywele zenye mfumo wa afro amevaa shato la jeans la buluu akizungumza au kuwasiliana na mtu mwingine ambaye haonekani wazi ambaye anaonekana kuwa mtu mzima

Kuna mwanamke aliyeketi kwenye kiti cha magurudumu akiwa mbele ya meza na kompyuta ndogo iliyo wazi. Anaonekana akishughulika na kitabu au daftari lililo mbele yake huku akitumia kompyuta hio. Mwanamke huyo, ana nywele ndefu nyeusi na amevaa nguo ya rangi ya buluu iliyokoza.

Ni mwanaume mzee labda mwenye umri wa kati akiwa amevaa miwani ya jua na shati la rangi ya kahawia yupo kitandani akiwa ameegemea matakia na mikono yake imepumzika juu ya blanketi. Mwanaume huyu anaonekana amestaharibika.

Ni darasa au seminar ambapo mwalimu au mhadhiri anasimama mbele akitoa somo la wanafunzi walioketi. Wanafunzi mmoja anaonekana akiwa kwenye kiti cha magurudumu akionyesha ujumuishi katika mazingira ya kujifunza.

Kuna watu watatu jikoni wakishiriki katika shughuli ya kupika labda ni darasa la kupika, warsha au familia wakifanya shughuli pamoja. Mtu mmoja ambaye anaonekana kuwa mwalimu au msaidizi anamwangalia na kumsaidia kijana mwingine ambaye anachanganya viungo kwenye bakuli kubwa la manjano.

Ni mtoto mdogo mwenye nywele za dhahabu akionekana kufurahia kusoma kitabu chenye jalada la manjano angavu ambacho kimeshikiliwa na mikono ya mtu mzima. Mtoto huyo anaonekana mchangamfu na mwenye shauku huku akishika mikono yake juu.

Kuna mwanamke ameketi kwenye dawati akitumia kompyuta, labda akifanya kazi au akijihusisha na shughuli nyingi za kidijitali. Anaonekana kuwa katika mazingira ya ndanii, ambayo inaweza kuwa ofisi au nyumbani

Ni mwanaume mzee labda mwenye umri wa miaka ya kati, akiwa amevaa miwani ya jua na shati la rangi ya kahawia, yupo kitandani akiwa ameegemea matakia na mikono yake imepumzika juu ya blanketi au shuka.

Kuna mwanamke, huenda daktari au mtaalamu wa matibabu akimchunguza mtoto mdogo ambaye anafungua mdomo wake kwa upana huku mwanamke huyo akishika koo la mtoto huyo na kutazama ndani labda kwa kutumia kifaa cha kidijitali au kompyuta iliyokaribu.

Kuna mwanamke, huenda mwalimu au mlezi akiwa na watoto wawili. Mtoto mmoja mvulana mwenye ulemavu na ameketi kwenye kiti cha magurudumu anacheza ukulele huku mwanamke huyo akionekana kumsaidia au kumtia moyo na tabasamu usoni.

Kuna mwanamume, mwenye ndevu na msichana mlemavu, wakiwa wamevalia aproni za uchoraji .Wakipaka rangi kwenye turubai pamoja kwenye meza, wote wawili wanatabasamu ,kuonyesha furaha na ushirikiano katika shughuli yao ya kisanii.

Kuna mwanamke mmoja na mwanaume mmoja wakifanya kazi kwa kushirikiana. Mmoja wao mwenye nywele ndefu na aproni ya milia anashikilia kitu kinachofanana na kipande cha mbao huku mwingine mwenye aproni nyeupe akitazama na kushika kibao cha kidijitali.

Kuna mwanamke akisoma kitabu kwa kikundi cha watoto huku mbwa aliyefunzwa akikaa karibu nao, labda kama mnyama wa matibabu au mnyama wa msaada. Watoto wamekaa kwenye sakafu, wakiwa wamamzingjra mwanamke huyo kwa umakini mkubwa.

Kuna wanafunzi wawili wakiwa wamekaa pamoja labda darasani au mahali pengine pa kujifunzia. Wote wamevalia sare zinazofanana na zenye sweta ya kijani na shati la ndani jeupe, huku mmoja wao piaakiwa amevaa sketi ya kijani.

Kuna mwalimu na mwanafunzi wakiwa darasani. Mwanafunzi ameketi kwenye kiti maalum cha magurudumu na anaonekana kuwa na mahitaji maalum huku mwalimu akimsaidia au kumfundisha kwa karibu. Mwalimu ameinama kidogo na anaonekana kumwelekeza mwanafunzi huyo.

Kuna mtoto mdogo, mwenye nywele za kahawia, akishughulisha na mchezo kwenye meza. Ameketi huku akitumia mikono yake kucheza na vitu vidogo vidogo vya rangi mbalimbali labda ni vipande vya mchezo wa kujenga.

Ni mtoto mvulana mlemavu, akiwa amekaa kwenye kiti maalum cha magurudumu, na ana tabasamu pana la furaha, amevaa shati lenye milia ya blue , na nyeupe, na kiti chake kina msaada wa kuzuia kichwa, na mwili.

Kuna watoto watatu, ambao wanaonekana kuwa wanafunzi. Wakishiriki katika shughuli ya kielimu kwenye meza .Mtoto wa kushoto, ana miwani mekundu na anaonekana akichunguza kwa makini, kile kinachoendelea. Mtoto wa katikati amevaa miwani nyeusi na hudi ya kijani.

Ni mtoto mvulana ,akiwa ameketi kwenye meza na mwanamke labda mwalimu mtaalamu .Wakijishughulisha na shughuli za kujifunza. Wanaonekana wanatumia vifaa vya rangi mbali mbali, na sarafu.

Ni mtoto wa kike ambaye anaonekana kuwa na umri wa miaka mitano hadi minane akicheza kwa furaha na toi ya kielimu inayojulikana kama bead maze . Mtoto huyo ambaye amevaa miwani ya rangi ya zambarau na amefunga nywele zake.

Ni mtoto, amevaa kifaa cha kusaidia kusikia, nyuma ya sikio lake la kulia, akionyesha jinsi vifaa hivi, vinavyoweza kutumika katika mazingira ya kawaida, mbele yake, mtu mwingine labda mwalimu, au mzazi, akiwa ameketi karibu na meza.

Ni mwalimu mwanaume akiwa ameinama kidogo na kuelekeza kidole chake kwenye kitabu kilicho wazi. Akionekana akimsaidia au kumfundisha mwanafunzi. Mwanafunzi ambaye ana miwani nyekundu na amevaa shati la kijani.

Kuna vijana watatu wakiwa wamekaa kwenye meza jikoni. Wakiwa wamezingatia shughuli fulani inayohusisha kompyuta ndogo na vitabu au madaftari. Mmoja wao akiwa amevaa fulana ya manjano.

Ni mazingira ya darasa ambapo mwalimu, mwanaume mwenye fulana nyeupe, amesimama mbele na anaonekana akitoa mada au somo kwa kundi la wanafunzi. Wanafunzi wamekaa katika safu za meza na viti.

Inaonyesha tukio la mwanaume akitoa cheti au hati fulani kwa mwanamke ikiwezekana ni kwenye hafla rasmi ya shule au jamii. Wanaume wengine wawili wanaonekana nyuma, mmoja akipiga makofi huku mwanamke mwingine akiwa ameketi kando, akishuhudia tukio hilo.

Ni mwalimu akifundisha wanafunzi wake darasani, ambapo mwalimu mwanamke amesimama mbele ya darasa na wanafunzi wote wakiwa wamevalia sare za shule. Wamekaa kwenye madawati yao na kumsikiza kwa makini.

Ni wanachama wa chama cha walimu cha KUPPET, tawi la Kilifi wakiandamana wakati wa mugomo wao wa mwaka wa twenty twenty four . Wamebeba bango lenye ujumbe teaching is a profession not calling .

Kuna wanawake wawili wakiwa ndani ya darasa. Mmoja wao akimsaidia mwingine ku sign kitabu au fomu kwenye meza mbele ya ubao mweusi. Mwanamke aliyeinama amevaa nguo ya kitenge yenye nakshi na amevalia koti la rangi nyeusi.

Mwalimu akifundisha wanafunzi katika darasa au chumba cha mafunzo. Mwalimu ambaye anaonekana akiwa amesimama mbele ya darasa na kushika karatasi. Anazungumza na kundi la wanafunzi ambao wameketi kwa utulivu na kuvaa nguo zinazo fanana na zile za maabara.

Ni darasa au ukumbi wa mikutano ambapo kuna watu kadhaa wakiwa Wameketi kwenye viti vya madawati wakihudhria kikao. Mbele ya darasa mwalimu au mzungumzaji mmoja anaonekana akisimama karibu na ubao mweupe.

Ni eneo la ujenzi au gala ambapo kuna rundo la matofali na mchanga, sehemu lina onekana kuwa na paa linalo ungwa na nguzo za chuma za bluu ambalo lina funika matofali na mchanga ili kuiweka salama kutokana na mvua au jua kali.

Kuna wanafunzi wawili wa kiume wakiwa darasani au maabara ya ufundi wakishirikiana kufanya kazi ya ufundi wa vifaa vya elektroniki. Mmoja wao aanshikilia kifaa kidogo cha kielektroniki na mwingine akionekana kumsaidia au kumuelekeza.

Ni kundi la watu wakiwa ndani ya chumba, kinachoonekana kuwa cha kupaka rangi magari. Mtu mmoja ambaye anaonekana kuwa mtaalamu, amevaa barakoa na suti ya kinga.

Kuna mafundi wawili, wakilehemu, wote wakiwa wamevalia mavazi na vifaa vya kujikinga vya usalama kazini, wakiwa wameinama juu ya meza ya kazi. Mmoja anaonekana akimwelekeza mwenzake, jambo linaloashiria mafunzo.

Ni kundi la vijana, wanaume na wanawake wakiwa wamevalia sare za bluu na kuketi karibu na dawati wakiwa wanajifunza. Wao huonekana wakiwa katika mafunzo ya kiufundi.

Ni vijana kadhaa wakiwa ndani ya chumba kinachoonekana kua cha kompyuta. Kijana mmoja ameketi akitumia kompyuta, huku mwingine amesimama karibu naye. Amevaa barakoa na amekunja mikono.

Wanafunzi watatu wa upishi wakiwa jikoni, labda katika mafunzo ya vitendo. Wote wamevaa sare rasmi za upishi zikiwemo kofia na makoti meupe. Mwanafunzi mmoja, ambaye yuko mbele kabisa, anaonyesha kwa kidole chake kitu kilicho kwenye chombo kikubwa.

Ni wanafunzi wawili au mafundi wakiwa katika warsha yao, wakijifunza au wakifanya kazi ya ufundi bomba. Mmoja wao amevaa suti ya machungwa na kofia nyeusi na anaonekana akishika bomba la kijani na bomba la chuma.

Ni kundi la wanaume wakiwemo saba waliosimama wakiwa wamevaa fulana za njano zenye mikono mirefu na fulana za kutafakari zenye njano juu ya fulana zao za njano. Pia wanaume wengine wamesimama upande wa kulia.

Ni kundi la watu, labda wanafunzi au mafundi, wakiwa wamekaa kwenye dawati, wakifanya matengenezo au kujifunza kuhusu vifaa vya kieletroniki. Kila mmoja wao anaonekana kua na vifaa vya kieletroniki.

Ni darasa ambapo wanafunzi wanajifunza wala la umeme na ukarabati wa vifaa mbalimbali ikiwezekana simu ya mkononi au kompyuta kama inayoonekana kutoka kwa vifaa na zana walizo mezani.

Ni darasa lenye wanafunzi wa kike na wa kiume, wakiwa wameketi kwenye meza na viti wakisikiliza mwalimu au wakifanya kazi zao. Wanafunzi wote wamevalia manguo ya kawaida.

Kuna watu wawili, wakiwa wamekaa kwenye meza, labda ndani ya ofisi au washa na wanashughulikia kifaa cha kielektroniki. Mmoja wao ambaye anaonekana kuwa mtaalam ana msaada wa mtu mwingine na wanaonekana wakifanya matengenezo au kuunganisha sehemu za kifaa hicho.

Ni kundi la vijana kadhaa, wakiwa wamekusanyika katika darasa au warsha, wakifanya shughuli inayohusiana na ufundi. Wanaonekana wamejikita katika kutengeneza au kukarabati vifaa ambapo kuna simu za mikononi.

Ni kundi la wanafunzi ikiwemo mwanamke aliye mbele wakiwa wameketi mbele ya kompyuta katika chumba kinachoonekana kuwa darasa au maabara ya kompyuta. Mwanamke aliye mbele amevaa kitambaa chenye rangi ya kuvutia kichwani na fulana yenye maua.

Ni kundi la watu watatu wanaoonekana kuwa wahandisi au wafanyakazi wa ujenzi wakiwa wamevalia kofia ngumu za usalama na mavazi yanayofaa kazini

Ni kundi kubwa la wanafunzi, vijana kwa wazee wakiwa wameketi kwenye viti ndani ya maktaba. Kuna rafu za vitabu zilizopangwa kwa mstari mrefu zikiwa zimejaa vitabu vya aina mbalimbali.

Ni wanaume wawili, wakiwa wamejishugulisha na kazi ya ukarabati wa simu, wakionekana kwenye duka la umeme, au karakana, mmoja amevaa koti jeupe, labda daktari au gundi, akimwangalia mwingine ambaye anahusika na ukarabati, akitumia vifaa na zana mbalimbali zilizopangwa kwa ustadi kwenye meza.